Mtu anayeonekana akipita karibu na kifaa cha kisasa cha kibenki kinachojihudumia, kilichowashwa, kinachoruhusu wateja kutoa fedha kirahisi kwa kutumia kadi ya kielektroniki inayowawezesha kufanya mialama mingi, kirahisi na haraka zaidi.

Mtu aliyesimama mbele ya kifaa cha kisasa cha kibenki cha kielektroniki kinachojihudumia, kinachoruhusu wateja kutoa fedha kirahisi kwa kutumia kadi ya kielektroniki, inayowezesha kufanya mihamala kirahisi na kwa haraka zaidi.

Jokofu la maziwa la kieletroniki lenye rangi ya bluu, kijani, njano na nyekundu lenye picha ya ng'ombe juu yake pamoja na kopo la maziwa lenye maandishi meupe yenye maelezo ya bidhaa, lililosimamishwa kwenye chumba hutumiwa na wateja kwa ajili ya kununua bidhaa ya maziwa kwa njia ya kieletroniki.

Jokofu la maziwa la kielektroniki lenye rangi ya bluu na picha ya ng'ombe lenye maandishi meupe ya maelezo ya bidhaa hiyo, lililosimamishwa kwenye chumba hutumiwa na wateja kununua bidhaa ya maziwa kwa kutumia njia ya kielektroniki.

Mtu aliyesimama mbele ya jokofu la maziwa la kielektroniki, lenye rangi ya bluu na maandishi meupe. Mtu huyu anaonekana akiwa anafanya manunuzi ya maziwa kwa kutumia njia ya kielektroniki.

Mtu aliyesimama mbele jokofu la maziwa la kieletroniki. Jokofu hilo lenye rangi bluu na kijani lenye picha ya ng'ombe na kopo la maziwa. Jokofu hilo pia lina maandisha meupe na mekundu yanaoeleza kuhusu bidhaa , jokofu hilo limesimamishwa katika chumba maalumu lilo teyari kutumiwa na wateja kwa njia ya kieletroniki.

Kitanda kikubwa cha mbao, chenye rangi ya kahawia na pikipiki pembeni, kikiwa katika mazingira ya miti ya kijani kibichi, tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja na kumuongezea mtengenezaji wa kitanda hicho kipato.

Banda kubwa la mabati, lililoshikiliwa kwa mbao, lenye masofa na vitanda, lenye rangi tofauti, ambazo zipo tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja kwa madhumuni ya kulala na kukalia, ili kumuongezea mtengenezaji wa bidhaa hiyo kipato.

watu walioketi sokoni na kuuza bidhaa tofautitofauti za chakula, wakiwa wameweka bidhaa zao katika mifuko na vyombo vya plastiki ambavyo hutumika kuhifadhia bidhaa zao, wakati wanaziuza kwa wateja .

Chumba kikubwa kilichowashwa taa, chenye bidhaa nyingi, zilizowekwa katika vifungashio maalumu, zilizopangwa kwa ustadi, bidhaa hizi zimewekwa tayari, kwa ajili ya mauzo kwa wateja.

Chumba kikubwa kilichojaa bidhaa nyingi tofautitofauti zilizopangwa kwa ustadi ndani ya vifungashio maalumu, ambazo zipo tayari kwa ajili ya mauzo kwa wateja tofautitofauti wa bidhaa hiyo.

Mtu aliyevaa begi lenye rangi nyeupe na maandishi ya kijani, aliyepo katika chumba kilichojaa bidhaa nyingi tofautitofauti, zilizopo tayari kwa ajili ya mauzo kwa wateja.

Chumba kikubwa kilichowashwa taa chenye njia ya kupita, chenye bidhaa nyingi zilizowekwa katika mpangilio maalumu zikiwa tayari kwa ajili ya mauzo kwa wateja.

Mtu aliyeshikilia kifaa maalumu cha kuwekea bidhaa, aliyesimama katikati ya chumba kikubwa kilichojaa bidhaa zilizopangwa kwa mpangilio maalumu, bidhaa ambazo ziko tayari, kwa ajili ya mauzo kwa wateja.

Chumba kikubwa cha bidhaa chenye bidhaa nyingi tofautitofauti, zilizopangwa kwa mpangilio maalumu, bidhaa zilizopo ndani ya vifungashio ambavyo vipo tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.